Mwanamke mmoja ambae ni mama aliyetoka kujifungua, akiwa katika chumba cha hospitali kilicho na mashine pamoja na mitambo mbalimbali, akiwaangalia watoto wake wawili waliokatika mashine maalumu, huku mtoto mwingine akiwa katika mashine nyingine.

Muuguzi mmoja akiwa katika chumba cha hospitali kilicho na mashine pamoja na mitambo ya aina mbalimbali akimuhudumia mtoto mchanga, aliyepo katika mashine moja wapo ili afya yake iweze kuimarika na kuweza kuruhusiwa na kwenda nyumbani.

Mwanamke mmoja ambaye ni mtoa huduma wa afya, akiwapa chanjo watoto wadogo wa shule, waliovaa sare za rangi ya bluu, nyekundu na wengine matisheti ya rangi ya kijani, ambao wamepanga mstari na wapo katika jengo liliojengwa kwa mbao na kwa bati.

Chupa za plastiki zilizofunikwa kwa mifuniko ya rangi ya bluu zina dawa za asili ambazo zinatumika katika kutibu magonjwa tofautitofauti katika mwili wa binadamu, huku melezo ya matumizi ya dawa hizo yakiwa yameandikwa kwenye karatasi na kubandikwa katika chupa hizo.